Bustani ndogo ya hydroponic ambapo mimea inalimwa bila udongo. Kuna mistari kadhaa ya miche midogo ya kijani iliyopandwa kwenye masanduku meupe. Masanduku haya yamewekwa juu ya makasha mekundu labda yakitumika kama msaada na kuhifadhi maji ya virutubisho. Hii inaonekana kuwa njia bora na safi ya kulima mboga.

Ndani ya chafu yenye mfumo wa kilimo cha kisasa labda hydroponic . Upande wa kushoto kuna mistari ya mabomba meupe yenye mimea michanga ya mboga iliyopandwa ndani yake. Upande wa kulia kuna meza ndefu iliyojaa mimea mikubwa ya mboga inayoonekana kuwa kabichi au mboga nyingine zenye majani mapana. Juu ya chafu kuna paa la plastiki linaloruhusu mwanga kupita.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Mfumo huu una tabaka tatu za mabomba, yaliyopangwa kwa usawa ambapo mimea midogo imepandwa. Tabaka la juu linaonekana kuwa na mimea mirefu zaidi, huku tabaka za chini zikiwa na mimea michanga zaidi. Huu ni mfano mzuri wa matumizi yateknolojia ya kisasa katika kilimo.

Mche mchanga wa mmea ukikua ndani ya mfumo wa haidroponiki .Mche huu mdogo wenye majani mawili au matatu ya kijani kibichi umetoka kwenye kikombe cheusi kilichowekwa kwenye bomba jeupe.

Mimea ya lettuce iliyopandwa katika konteina nyeusi ikionyesha mfumo wa kilimo cha haidroponiks au aquaponics. Kila konteina lina mimea kadha la lettuce lenye majani mabichi na yenye afya.

Mfumo wa bustani wima unaotumia mabomba meupe. Mimea midogo kadhaa imepandwa kwenye fursa zilizotengenezwa kwenye bomba zikikua juu. Chini ya mfumo huo kuna ndoo la samawati, labda ikitumika kukusanya maji au kutoa virutubisho kwa mimea. Hii ni njia bunifu na ya kisasa ya kilimo cha mjini.

Bustani kubwa ya kisasa inayotumia mfumo wa hydroponics , ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Safu ndefu za mabomba meupe zimewekwa, na mimea midogo ya lettuce yenye majani mabichi imepandwa ndani yake.

Shamba kubwa la kisasa la kilimo cha haidroponiki ambapo mboga ya kijani kibichi zinakuzwa katika mabomba meupe. Mimea imepangiliwa kwa safu ndefu na nadhifu ikionyesha utaratibu na ufanisi wa mfumo huu. Juu ya mimea kuna paa la plastiki la chafu linalolinda mimea kutokana na hali mbaya ya hewa.

Kilimo cha hydroponics usiku uliowekwa nje. Kuna miundo kadha ya mabomba baadhi imesimama wima na mengine imelala chini yote yakiwa yameundwa kwa ajili ya kilimo kisicho na udongo.

Bustani ya kisasa ya hydroponics ambapo mimea inalimwa bila kutumia udongo. Mimea ya letus yenye majani mabichi safi imeoteshwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa Safu.

Mmea mchanga uliopandwa kwenye chungu cheusi. Mmea huo umewekwa kwenye bomba jeupe ikionyesha mfumo wa kilimo cha haidroponiki. Nyuma kuna mimea mingine mingi iliyopandwa kwa utaratibu katika mabomba yanayofanana. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chafu au bustani ya kisasa yenye miundo ya chuma inayounga mkono.

Mwanaume akiwa amesimama ndani ya chafu kubwa iliojaa mimea anaonekana akichunguza kwa makini mimea ya strawberry akishika tunda moja lililoanza kuiva mimea imepandwa kwenye safu ndefu zilizopangika vizuri.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponiki ndani ya chafu. Mimea kidogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari mirefu. Kila mmea umewekwa kwenye tundu lililotengenezwa maalum kwenye bomba.

Mfumo wa bustani ndogo au kilimo cha mimea kwenye kontena, labda cha mfumo wa aquaponics . Kuna kontena nne nyeusi zilizopangwa mfululizo ardhini baadhi zikiwa na mimea na nyinginezo zikiwa na maji.

Shamba kbwa la kabeji lililopandwa kwa mistari mirefu na iliyopangiliwa vizuri kwenye udongo mwekundu. Mimea ya kabeji ina majini mabichi safi inayoonekana kukua vizuri.

Kiasi kikubwa cha vitunguu vilivyopangwa chini vikiwa vimegawanywa katika aina mbili tofauti za rangi sehemu kubwa upande wa kushoto ina vitunguu vya rangi ya kahawia nyekundu wakati upande wa kulia kuna rundo kubwa la vitunguu vya rangi ya zambarau iliyokolea.

Ndani ya chafu kubwa ambapo mimea inamea kwa mpangilio mzuri. Mimea hiyo inamea kwa mistari mirefu iliyo funikwa kwa plastiki nyeusi ikisaidia kuhifadhi unyevu na kuzuia magugu. Muundo wa chafu niwa upinde ukiwa na paa la plastiki nyeupe linalo ruhusu mwanga wa jua kupenya.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea mirefu na yenye afya ikiwa na rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri. Nyuma ya shamba kuna milima yenye miti mingi ikipa picha mandhari ya asili na utulivu.

Ndani ya chafu ya kisasa inayotumia mfumo wa kilimo cha hydropolics au kilimo kisicho na udongo. Mimea ya stroberi inapandwa kwenye mirafu au vyombo vilivyoinuliwa, ikionyesha matunda yaliyoiva na yasiyoiva, yakiwa yamening'inia chini.

Ndani ya chafu kubwa ambapo mimea inalimwa kwa utaratibu, wanaume wawili wanaonekana wakichunguza mimea hiyo, labda wakihakikisha inakua vizuri au wakifanya shughuli za kilimo.

Kuku wengi wa kienyeji au wa mayai wakiwa wamekusanyika ndani ya banda. Kuku hao wana rangi ya kahawia na nyekundu na wengine wachache wana rangi nyeupe. Vifaa vya kulisha na kunywesha vimeonekana katikati ya kuku hao.

Ndani ya chufu kubwa yenye muundo wa kituleli iliyofunikwa kwa plastiki nyeupe inayruhusu mwanga kupita. Mimea mingi yenye majani mabichi imepandwa kwenye safu ndefu zikipangika vizuri zikionyesha kilimo cha kisasa.

Bustani ya kisasa ya pilipili hoho na ya njano ndani ya chafu. Mimea imepangwa katika safu ndefu na kila mmea una pilipili hoho nyingi za njano zikining'inia. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana chini ya mmea ukionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri lenye udongo mwekundu, katika sehemu ya kulia, mimea midogo imepandwa kwa mistari iliyonyooka ikionyesha upandaji uliopangwa. Kwenye sehemu ya kushoto na katikati, kuna mistari ya mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yaliyotandazwa kwenye udongo.

Mashamba yaliyolimwa yenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Kati ya mistari ya mimea kuna mifereji iliyojaa maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika. Mimea mingine inaonekana ikiwa imeunganishwa na mirija midogo ya umwagiliaji wa matone, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukifanya kazi karibu na mmea mdogo wenye majani makubwa ya kijani. Bomba jeusi la umwagiliaji limetandazwa chini na matone ya maji yanaonekana yakitoka kwenye bomba na kulowanisha udongo.

Bustani ndogo iliyopangiliwa vizuri yenye vitanda vya kupandia vilivyotengenezwa kwa mbao. Mfumo wa umwagajimaji wa matone umeonekana wazi ukiwa na mabomba meusi yaliyolala juu ya udongo na mabomba meupe yanayounganisha sehemu mbalimbali.

Shamba lililolimwa ambapo mimea michanga imepandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukitumika ukimwagilia maji mimea moja kwa moja. Watu watatu wanaonekana kwa mbali wakifanya kazi shambani wakionyesha shughuli za kilimo.

Shamba lililolimwa lenye mimea changa ikiota kwenye mistari mirefu. Katikati ya mistari ya mimea kuna mfereji uliojaa maji yanayotiririka, yakitumiwa kwa umwagiliaji wa mimea. Mifumo ya matone pia inaonekana kando ya mistari ya mimea, ikionyesha matumizi ya njia mbalimbali za umwagiliaji.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu, likiwa limemwagiliwa maji mengi. Maji yanatiririka katikati ya safu za mimea, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa mafuriko au mkunde.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu uliolimwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaojumuisha mabomba madogo meusi, umewekwa kwa mistari mirefu kwenye shamba. Upande wa kulia, kuna mimea midogo ya kabichi iliyopandwa kwa mistari safi, ikionyesha kilimo cha kisasa.

Shamba dogo lililolimwa kwa uangalifu likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwenye misatari inayonyooka. Mifumo ya umwagiliaji wa matone unaonekana ikiwa imewekwa kando ya mistari ya mimea, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Udongo unaonekana kuwa wenye rotuba na unyevuunyevu kidogo na kuna mimea mingine iliyopandwa kwa mbali nyuma.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ukiwa na mabomba meusi yenye valvu za bluu zilizowekwa ardhini. Mabomba hayo yanapangwa kando ya mistari ya mmea midogo, inayoonekana kuwa vitunguu au mimea mingine ya bustani.

Shamba kubwa la mboga linalimwa kwa utaratibu chini ya muundo wa kivuli. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mistari mirefu iliyonyooka ikionyesha upandaji uliopangwa mzuri. Kuna mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone yaliyotandazwa kando ya kila mstari wa mimea.

Shamba ndogo au bustani ya mboga yenye udongo uliolimwa vizuri na tayari kwa kupanda. Mimea michache midogo inaonekana ikiota huku baadhi ikiwa imezungukwa na nyasi kavu. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa.

Shamba lenye mimea midogo, pengine mahindi, iliopandwa kwa mistari ilionyooka. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi, ukiwa na bomba kuu jeupe, lililolala katikati, na mabomba madogo meusi, yakitoka kwenye bomba hilo kwenda kwenye kila mstari wa mmea.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba nyeupe kubwa linaloenea kwenye shamba. Maji yanatiririka kutoka kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwenye bomba hilo yakimwagilia mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Shamba lina udongo wenye unyevunyevu na mimea michache ya kijani inayoonekana kama mahindi. Kwa ujumla picha inaonyesha mbinu ya umwagiliaji inayotumika kuhakikisha mimea inapataa maji ya kutosha.

Shamba lililolimwa kwa mistari likiwa na mimea michanga inayochipuka. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana huku mabomba meusi yakiwa yameekwa kando ya mistari ya mimea. Baadhi ya maeneo ya udongo yana maji yaliyotuama, ikionyesha umwagiliaji umefanyika hivi karibuni. Nyuma ya shamba kuna miti michache na tenki la maji likipendekeza eneo la mashambani.

Shamba lililolimwa kwa mistari mirefu na miembamba tayari kwa kilimo. Katika baadhi ya mistari, maji yanatiririka polepole kuashiria mfumo wa umwagiliaji au kwamba shamba linatayarishwa kwa ajili ya kupanda. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na umelainishwa vizuri

Ndani ya chafu ambapo mimea midgo imepandwa kwa mistari mirefu kwenye udongo mwekundu. Kila mtari wa mimea unabomba dogo jeusi ikinyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Paa la chafu linaonekana kua la plastiki au vifaa vingine vinavyoruhusu mwanga kupenya huku kukiweka mimea salama.

Shamba lenye mimea ya mahindi midogo iliyopandwa kwenye mistari maji yanatiririka kwa nguvu kutoka kwenye bomba kubwa la umwagiliaji ya kijaa kwenye mfereji uliokati ya mistari ya mimea hii inaonyesha matumizi ya umwagiliaji wa kisasa ambapo maji hupelekwa moja kwa moja kwenye mimea ili kuhakikisha ukuaji mzuri.